Gari zimeegeshwa mbele ya mashine ya kielektroniki yenye bango la rangi ya blue inayotumika na wateja wa benki kufanya miamala ya kifedha kama kutoa pesa taslimu na kuangalia salio la akaunti bila kuhitaji msaada wa mhudumu.

Kijana wa kiume anatumia simu kufanya malipo kwa kadi ya mtandaoni kupitia taasisi ya fedha ya Ecobank, inayowezesha wateja kufanya miamala papo hapo kwa urahisi kupitia simu yani kidijitali. Mfumo huu unaongeza upatanikanaji wa huduma za kibenki hata bila ya kuwa na kadi ya kawaida ya plastiki.

Jengo kubwa linalotoa huduma za kifedha la "CO-OPERATIVE BANK", mbele kukiwa na watu wa jinsia mbalimbali wanaoingia na kutoka, kwa lengo la kujipatia huduma na misaada mbalimbali ya kifedha.

Jengo kubwa linalotoa huduma za kifedha, kama vile kutoa au kuweka pesa pamoja na kuangalia salio lenye jina la" bank of Africa" mbele kukiwa na magari matatu, kuonyesha shughuli zinazoendelea ndani ya taasisi hiyo.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ofisini wakiwa wamesimama mbele ya bango la kibenki hii inaashiria tukio rasmi kama uzinduzi wa huduma mpya au mkutano wa Taasisi, bango la nyuma lina nembo la maandishi yanayohusiana na hoja za kifedha kama vile asilimia za riba au thamani ya uwekezaji ukumbi wa kisasa unadhibitisha kuwa ni Taasisi iliyo mazingira bora kwa wateja wake.

Watu watatu, wawili wakiwa wamevalia tisheti nyekundu za kufanana na mwingine koti jeusi na shati jeupe, wakifanya mazungumzo. Mhudumu mmoja aliyevaa kitambulisha anamsikiliza mteja kwa umakini, kwa lengo la kutoa elimu na huduma bora juu ya taasisi yao iitwayo "absa one".

Baa ya kisasa yenye rafu zilizojazwa aina mbalimbali za pombe na vinywaji vingine, kaunta ya mbao yenye viti vya kukalia ikiwa na mwanaume aliyevaa sare nyeupe kuashiria ni mhudumu. Madhari ni safi yenye mwangaza kwa ajili ya burudani na mapumziko kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya baa yenye muundo wa kisasa, ikiwa na mbao zilizopangwa vizuri na rafu zilizojaa vinywaji vya aina mbalimbali, mbele kuna mwanamke amesimama akiwa kashika kinywaji huku mhudumu akiwa nyuma ya kaunta tayari kuhudumia hivyo mazingira ni rafiki, safi na yanavutia wateja.

Chumba kikubwa cha kisasa chenye taa za rangi tofauti zinazosambaza mwanga, ndani kukiwa watu wengi wa jinsia tofauti, ya kike na ya kiume, baadhi wakiwa wameshikilia glasi mkononi, pambeni kuna bango la Hennesy lenye maandishi meupe kuashiria upatikanaji wa vinywaji mbalimbali, mbele kuna vifaa vya muziki kudhihirisha burudani inatolewa kwa watu hao.

Duka linalouza mahitaji mbalimbali kama vipodozi, likiwa na vijana watatu wa kiume wakiweka mashine ya kisasa ya uuzaji na usambazaji wa maziwa kwa kiasi mtu anachotaka na kulipia kwa pesa taslimu au kielektroniki.

Mwanamke akiwa ndani ya chumba kidogo cheneye madirisha ya rangi ya bluu akipima maziwa ndani ya chupa, mezani kukiwa na daftari kwa lengo la kuandika mauzo, pia nyuma yake kuna jokofu linalotumika kuhifadhi bidhaa hiyo kwa usafi na kawa usalama. Biashara hii ni chanzo cha kipato kwa jamii.

Mwanaume akichukua maziwa kutoka kwenye mashine ya kisasa ya milk ATM, kwa kiwango anachohitaji kwa njia ya haraka na safi. Na kufanya malipo kwa pesa taslimu au kielektroniki hivyo hupelekea kuboresha usambazaji na upatikanaji wa bei nafuu kwa wateja.

Duka dogo lenye mabango kama "gsp milk" linaloelezea huduma zinazopatikana sehemu hiyo kwa mfano maziwa, maji ya kunywa pamoja na Koni ndani Kuna mwanaumea alievaa shati jeupe ambae ni mhudumu, biashara hii ni nzuri kwalengo la kujipatia kipato .

Mwanamke mmoja aliyavaa koti ya rangi nyeupe na mfuko wa plastiki kichwani kwa lengo la usafi na usalama, akipima maziwa kutoka kwenye mashine ya kisasa ya "milk ATM" yenye uwezo wa kutoa bidhaa hiyo kwa kiasi anachotaka mteja, na malipo hufanyika kwa njia ya pesa taslimu au kieletroniki hivyo kurahisisha usambazaji na hupunguza foleni.

Mashine mbili za rangi ya bluu na nyeupe, zinazotumika kuuza maziwa kwa kiasi unachotaka na kulipia kwa njia ya pesa taslimu au kielektroniki zikiwa ndani ya chumba kidogo, kwa ajili ya kutoa huduma ya usambazaji na uzalishaji wa maziwa.

Duka dogo la kuuza maziwa ya fresh lenye mabango ya matangazo kama Glory Milk na Fresh Milk yaliyobandikwa ukutani na mlangoni. Ndani kukiwa na jokofu, na nje kuna kreti ya plastiki ama stuli, ishara ya maandalizi ya kuhudumia wateja kwa urahisi.

Mashine ya kisasa yenye nembo mbalimbali inayotumika kuuza maziwa kwa wateja kwa kipimo wanachotaka ilikurahisisha huduma. Malipo hufanyika kwa njia ya pesa taslimu au kieletroniki hivyo husaidia katika kuhifadhi ubora wa bidhaa hiyo kupunguza foleni na ni rafiki kwa mazingira.

Chumba kidogo kilicho na mashine ya kisasa kwa ajili ya kusambazia maziwa kwa hali ya usafi usalama na kwa kiasi anachohitaji mteja, pembeni kukiwa na rafu zilizopangwa bidhaa zingine zenye chata tofauti. Malipo hufanyika kwa njia ya pesa taslimu au kielektroniki kama mpesa hivyo uraisisha upatikanaji wa bidhaa hiyo kwa jamii.

Duka lenye mabango mbalimbali ya maziwa, ndani likiwa na mashine ya kisasa inayotumika kurahisisha usambazaji na uuzaji wa bidhaa hio, kwa kiasi anachotaka mteja na kulipia kwa njia ya pesa tasilimu au kielektoniki.

Mashine ya kisasa inayotoa bidhaa ya maziwa kwa vipimo kulingana na mahitaji ya mteja, ikiwa kwenye eneo la biashara au duka. Pia, inafanya kidigitali kwa ajili ya kuingiza kiasi kinachohitajika, na kupima kwa kiasi mtu anavyotaka. Teknolojia hii hupunguza kuhifadhi ubora kwa kutumia mfumo wa ubaridi, na kurahisisha huduma kwa jamii kwa kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa safi kwa bei nafuu.

Duka la vinywaji, mbele kukiwa na mashine ya kisasa ya rangi ya bluu na nyeupe inayotumika kuuza maziwa kwa kiasi unachotaka na kulipia kwa njia ya pesa taslimu au kielektroniki, kwa lengo la usambazaji na uuzaji wa maziwa kwa njia rahisi.

Mashine ya kisasa yenye mfumo wa jokofu, inayotumika kurahisisha usambazaji na uuuzaji wa maziwa kwa kiasi unachotaka na kulipia kwa njia ya pesa taslimu au kielektroniki, ikiwa ndani ya chumba kidogo chenye rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja kasimama ndani ya chumba kidogo kilicho na mashine ya kisasa ya uzalishaji na usambazaji wa maziwa kwa wateja, kwa kiasi wanachotaka na malipo yakifanyika kwa njia ya pesa taslimu au kielektroniki.

Mashine ya kisasa ya rangi ya bluu na nyeupe, inayotumika kuuza maziwa kwa kiasi nachotaka, na kulipia kwa njia ya pesa taslimu au kielektroniki, ikiwa stendi kwa ajili ya kutoa huduma hiyo kwa watu wengi

Chumba kikubwa cha rangi nyeupe kilicho na samani mbalimbali kama vile makochi ya rangi ya kijivu, meza na kabati za kahawiya, ili kuvutia wateja kwa matumizi ya nyumbani na maofisini kwa lengo la kujipatia kipato.

Samani mbalimbali kama kochi zenye rangi nyeusi na kahawia, meza na viti zikiwa ndani ya chumba kikubwa kilichowekwa taa za kisasa na mapambo mengine, ili kuvutia wateja kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Samani za muundo na rangi tofauti kama kochi zenye rangi nyeupe, viti pamoja na meza zenye rangi ya kahawia, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa ndani ya chumba kwa ajili ya mauzo.

Chumba kikubwa cha kuuzia samani kama vile kochi na viti vyenye rangi ya bluu, kabati na kitanda vya kahawiya, meza ndogo ya seti zikiwa tatu, zimepangiliwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja. Pia ndani kuna taa zinazotoa mwanga mkubwa mweupe kwa lengo la kuona bidhaa kwa urahisi. Biashari hii husaidia kukuza uchumi na kuongeza kipato kwa wauzaji.

Samani mbalimbali za kisasa kama vile meza zenye rangi nyeupe na kahawia, makochi pamoja na viti vimepangwa vizuri ndani ya chumba tayari kwa mauzo, ili kuvutia wateja kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Chumba chenye kitanda kilichotandikwa kwa shuka nyeupe pamoja na chandarua, kikiwa na samani zingine kama kochi, meza na kiti, kwa ajili ya kutoa huduma ya malazi kwa wageni.

Mwanamke akiwa sokoni anafanya biashara ya kuuza viungo mbalimbali vya chakula, kama vile vitunguu, nyanya pamoja na karoti kwa kupima kwenye mizani kwa lengo la kujipatia kipato.

Duka kubwa la nguo ndani ya jengo la kisasa la ununuzi, likiwa na nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye stendi, zikiwa na rangi tofauti na mitindo mbalimbali. Mwonekano wake ni msafi, lina mwanga mwingi wa taa na nafasi pana ya kutembea wateja. Uwekezaji huu huongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi.

Duka kubwa lenye mwanga mzuri ndani likiwa na watu wa jinsia tofauti yani ya kike na kiume wakifanya maemezi ya bidhaa tofauti kama:nguo zenye muundo na rangi tofauti pamoja na mikoba, zote zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu kwa ajili ya kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga mweupe kwa ajili ya muonekano mzuri wa kuvutia kwa wateja likiwa na bidhaa tofauti kama vile mikoba mingi iliyotundikwa juu, viatu vya aina nyingi pamoja na nguo za ndani za kike. Watu wa jinsia tofauti wanachagua mahitaji yao kwa uhuru na malipo hufanyika baada ya kupata unachokihitaji .

Duka kubwa la kuuzia nguo mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye vibano vya chuma kwa mpangilio wa rangi, ukubwa, na aina; kwa mfano kuna mashati, makoti, blauzi, na tisheti; za watoto na watu wazima. Juu ya rafu kuna mikoba, na bidhaa nyingine za mavazi. Ukuta wa nyuma una rangi za kuvutia na taa zinazoangaza vizuri kushawishi wateja. Mfumo huu wa biashara huwapa watu fursa ya kuchagua mavazi kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Chumba kikubwa chenye mpangilio mzuri wa bidhaa zilizowekwa juu ya rafu zenye ukubwa mbalimbali, kwa lengo la watu kujichagulia mahitaji kwa uhuru. Juu kuna taa za rangi nyeupe kwa ajili ya kuzalisha mwanga ili vitu hivyo vionekane kwa urahisi.

Chumba kidogo cha soko la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za vyakula zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, kukiwa kuna ndizi, mananasi na vyakula vya nafaka kama maharage, choroko na kunde, vikiwa kwenye vyombo vya plastiki. Juu ya rafu kuna mifuko midogo midogo iliyowekwa vizuri ikionyesha bei maalumu. Mazingira ni safi yenye mwanga wa kutosha ili kurahisisha ununuzi kwa wateja.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali, kama vile, viti vya rangi ya kijivu, nyeupe na bluu. Pia kuna baiskeli nyingi za muundo na aina tofauti. Ndani ya kreti ya chuma kuna mipira mingi yenye muonekano mzuri. Chini kuna kikapu cha rangi ya chungwa kwa ajili ya wateja kubebea bidhaa wanazozitaka. Juu ya jengo kuna taa zenye mwanga mkubwa kuvutia wanunuzi. Mfumo huu wa biashara huwapa watu uhuru wa kujichagulia wanachotaka na malipo ni ya pesa taslimu au kieletroniki.